Eneo la kupendeza la miwani ya jua dukani labda duka la nguo la kisasa au duka la bidhaa mbalimbali. Kuna aina nyingi za mitindo, rangi na maumbo kwenye rafu wima huwafanya wanunuzi iwe rahisi kupata jozi zao zinazowafaa. Unaweza hata kuona viatu na vifaa vingine vilivyo karibu kuashiria uteuzi mpana wa bidhaa za mitindo.

Viatu au sehemu kubwa iliyotengwa kwa ajili ya viatu. Unaweza kuona rafu nyingi ndefu nyeupe zilizojaa kabisa viatu, hasa buti, katika rangi mbalimbali nyeusi kama vile nyeusi na kahawia. Pia kuna rangi za samawati na nyekundu zinazoonekana. Inaonekana kama onyesho lililojaa vizuri na lililopangwa tayari kwa wateja kutazama.

Onyesho maridadi katika duka la vifaa vya wanaume. Kushoto, tunaona rafu zilizojazwa na kofia mbalimbali; kofia hafifu na kofia ya samawati pamoja na skafu yenye michoro na kinachoonekana kama mkanda mwekundu. Kulia, kuna mkusanyiko mzuri wa viatu vya wanaume ikiwemo viatu vya ngozi vya kahawia vya kawaida.

Bidhaa inayouzwa dukani ikiwa ni pakiti ya nguo za ndani za kike za woolworths cotton bikinis . Kifurushi hiki cha plastiki cha wazi kina njozi tano za chupi za bikini zenye rangi na michoro tofauti za samawati na nyeupe. Lebo inaonyesha wazi size small na inasisitiza kuwa ni pamba asilimia mia moja kwa faraja. Bidhaa hii imening'inizwa kwenye rafu kwenye duka la nguo.

Ukiingia ndani ya duka hili la vifaa vya urembo Nairobi unavutiwa mara moja na uhalisia wake wa kisasa, kushoto kuna maonyesho maridadi ya miwani ya jua mitindo ya kila aina kulia mkusanyiko wa vitu vinavyong'aa vinavutia mwanga, juu mapambo mekundu yaliwapinda yanaongeza uzuri huku mabango makubwa ya wanamitindo ya kikamilisha hali ya kisasa.

Tunaangalia duka la nguo lenye shughuli nyingi. Upande wa kulia, hoodie na sweta zenye rangi tofauti, baadhi zikiwa na michoro maridadi, zimetundikwa vizuri kwenye rafu. Nyuma zaidi, rafu zimejaa nguo zingine zote mpya kabisa kwenye vifungashio vyake. Ni sehemu yenye mwanga mzuri ukiwa na mchanganyiko wa kuta wa tofali na kuta tupu.

Duka la nguo hasa sehemu ya wanaume, unaweza kuona safu za shati na suruali zilizopangwa vizuri kwenye vibweta, juu ishara inaonekana wazi men clothing inaongosa wanunuzi. Duka lina mwanga wa kutosha na taa na lina sakafu safi ya vigae. Ikionyesha usoefu mzuri wa ununuzi.

Soko la nguo lenye shughuli nyingi la upunguzo au nguo za mtumba. Tunaona safu za rafu z anguo zilizojaa nguo mbalimbali na wayeja wakitazama. Kuna bango wazi la school uniforms on sale likionyesha matangazo ya msimu. Mfanyakazi aliyevalia fulana ya rangi ya chungwa anawahudumia wateja na duka linaonekana kuwa na bidhaa nyingi za nguo na vifaa kama vile mikoba.

Karibu dukani humu maridadi. Tunaona rafu mbili nyeusi zenye nguo nyingi za kike. Kutoka rangi nyeusi maridadi hadi nyekundu, samawati na michirizi ya kupendeza. Kuna mtindo wa kila mmoja. Ukuta wa dhahabu wenye nakshi za kijiometri unaongeza umaridadi wa kisasa. Ni duka angavu na lililopangika vizuri tayari kwako kuchunguza.

Ile ni duka la nguo lililo wazi. Huenda ni queen's closet kutokana na bango. Raki zimejaa mavazi mbalimbali ya wanawake nguo, blausi, suruali yote yamepangwa vizuri. Bango la rangi ya waridi linaonyesha offer maalum, mia saba. Eneo hilo lina mwanga wa kutosha na kuta nyeupe na dari na kuifanya ionekane nadhifu na ya kuvutia.

Duka la nguo lenye shuguli nyingi, ninaona safu za nguo zilizopangwa vizuri kwenye reki kutoka makoti meusi maridadi hadi nguo za kawaida za rangi mbalimbali kwenye vitundiko vyeupe, juu yake rafu zinaonyesha kofia za kisasa na nguo zilizokunjwa.

Duka la miwani, labda hapa Nairobi, lenye maonyesho maridadi ya miwani. Utapata uteuzi mpana wa miwani na miwani ya jua kwenye rafu za kisasa. Zote zimewashwa vizuri. Mabango makubwa ukutani yanaonyesha wanamitindo waliovaa fremu za kisasa. Ni nafasi iliyobuniwa vizuri, kamili kwa kupata miwani yako hijaya.

Wanyama watatu wa kuchezea wazuri sana wakiwa wamepangwa kwenye rafu dukani. Kushoto kuna dubu la jano amelala kwa starehe mgongoni, katikati kuna kiumbe cha rangi ya pinki kinachong'aa na chenye moyo mdogo kifuani kinavutia macho sana na mwisho kulia kuna pengwini wa kawaida mweusi na mweupe.

Mpangilio mzuri wa nguo dukani. Unaweza kuona mavazi mbalimbali ya kiume, koti la samawati, koti la kahawia hafifu na mashati kadhaa ya mikono mifupi ikiwemo la pinki na la samawati hafifu na yenye michoro mbalimbali. Nguo zilizokunjwa zenye rangi za samawati, kijivu na kijani zimewekwa vizuri kwenye rafu.

Nguo za rangi mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu chini ya taa nyingi za kisasa. Kuta nyeupe na sakafu ya rangi nyepesi zinatoa nafasi wazi na inayovutia. Unaweza kuona ishara ya huawei nyuma ikionyesha nafasi ya biashara iliyochanganyika au duka la vifaa vya kielektroniki lililokaribu.

Soko la nguo lenye shughuli nyingi. Ninaweza kuona rafu zimejaa kabisa nguo za kila aina, mashati, sweta, rangi na mitindo mbalimbali za kupendeza. Kuna ishara za bei zilizo wazi kama vile mia na mia hamsini zikionyesha ofa nzuri.

Mitaa yenye uhai Nairobi. Tunaona duka lenye shughuli nyingi la, budget ware threft shop, ikiwa na king'ora chake cha rangi kinachovutia macho. Jirani yake kabisa ni, live hair salon, ikionyesha aina mbalimbali za nywele bandia na kutoa huduma za urembo. Mbele, vinyago vinaonyesha gauni maridadi vikivutia wapitanjia.

Ndani ya duka la nguo. Lengo kuu ni meza ya maonyesho inayoonyesha suruali za wanaume zilizokunjwa vizuri na kupangwa kwa rangi mbalimbali kuanzia haki za kawaida hadi vivuli mbalimbali vya kijani na samawati na kumalizia kwa kijivu jepesi. Kwa nyuma bango kubwa lenye maandishi sell 40 percent off linavutia macho likionyesha offer nzuri.

Duka la nguo lenye kupendeza. Nona safu za nguo zilizopangwa vizuri kuanzi nguo zenye rangi mbalimbali na mitindo adi blauzi zisizo na nakshi. Mavazi muhimu kama vile sweta laini ya shingo ya juu ya rangi ya kahawia nyeupe na seti maridadi ya manjano zote zikiwa zimeoshwa vizuri kuonyesha mitindo ya hivi karibuni.

Mandhari ya nje, pengine eneo la vijijini karibu na Nairobi. Mbele kuna mtu amevaa koti refu jeusi amenipa mgongo. Mbele yao kuna gari dogo ya rangi ya samawati na lori kubwa jeusi likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Kwa mbali, watu wengine wawili wanaonekana karibu na lori hilo, mmoja amevaa vest inayong'aa. Ni siku safi na miti imetawanyika nyuma ikitoa hisia ya nafasi ya asili na wazi.

Subaru Forester ya rangi ya fedha, inayojulikana kwa uwezo wake wa kukabiliana na ardhi yetu tofauti. Hapa imepaki vizuri kwenye eneo la nyasi, ikifurahia hewa safi. Unaweza kuona pau zake za kuwezekea tayari kwa safari yeyote na vioo vya maalum vya giza. Nyuma, miti mirefu imesimama dhidi ya aga, ikionyesha ukubwa wa mandhari yetu.

Wanaume wawili ndani ya duka la kisasa, na lenye mwanga wa magari. Mwanaume aliye upande wa kushoto, amevaa koti nadhifu na suruali. Anatabasamu na anaonekana ametulia. Mbele yake, mwanaume aliyevaa suti, ambaye huenda ni muuzaji, anatoa maelezo na anaonekana anaeleza jambo kuhusu gari. Wote wawili wanaonekana wamezama katika mazungumzo.

Mandhari ya nje, pengine eneo lenye nyasi na safu ya miti kwa nyuma. Mbele tunaona magari mawili, bajaj nyekundu na magurudumu matatu na gari la hatchback lenye rangi nyeusi ambalo milango yake imefunguliwa. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo akiwemo mmoja aliyevaa fulana ya njano kijani iliyokolea.

Wanaume wawili wakipeana mikono ndani ya kitu kinachoonekana kama duka la kisasa la magari. Mwanaume wa kushoto aliyevaa kawaida anatabasamu huku akisalimiana na mwanaume wa kulia aliyevaa suti na miwani. Nyuma yao kuna magari meusi kadhaa yaliyopangwa vizuri, yakionyesha kuwa ni chumba cha maonyesho.

Mandhari ya mbele pengine mashambani. Kwa mbele, mtu aliyevaa koti jeusi amesimama akitazama mbali huku lori kubwa la kubebea mizigo na gari dogo za samawati zikiwa zimeegeshwa kwenye nyasi. Nyuma watu wengine wawili wanaonekana karibu na lori, mmoja akiwa amevaa fulana ya njano inayong'aa.

Gari jeupe la abiria, pengine aina ya Toyota hiace likiwa limeegeshwa kando ya barabara iliyotengenezwa. Madirisha yake yana rangi nyeusi na gari linaonekana liko katika hali nzuri. Nyuma unaweza kuona jengo lenye ishara inayosomeka kwa sehemu hill court ikitokeza eneo ya makazi au biashara.

Gari aina ya Toyota Hiace nyeupe inayotambulika kirahisi kutokana na muundo wake. Milango yote miwili ya abiria wa mbele na ya kando imefunguliwa. Nambari yake ya usajili ya Kenya inasomeka KDR 963V. Gari hili limeegeshwa kwenye sehemu iliyosakafiwa ukiwa na miti na mijengo nyuma yake.

Ndani ya gari hili la SUV la zamani unaangalia eneo la nyuma ya abiria lenye nafasi kubwa likiwa na viti vizuri vya rangi ya kijivu vilivyotengenezwa kwa kitambaa vikiwa na sehemu za kuwekea mkono zinazoweza kukunjika. Mwanga mwingi huingia kupitia madirisha haya makubwa yenye giza ukitoa mandhari nzuri ya nje yenye jua.

Gurudumu la mbele la gari kwa karibu ikionyesha rimu maridadi ya alloy ya fedha yenye spoke tofauti na tairi nyeusi imara. Sehemu ya rangi nyeusi ya gari inaonekana likiwa limeegeshwa kwenye sakafu ya mawe. Kwa nyuma mwanga laini wa asili unaangazia eneo lililofifia la kijani na kahawia likionyesha mandhari ya nje yenye nyasi.

Gari aina ya Sedan, la rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina vioo vilivyotiwa rangi nyeusi na rimu za aloi za aloi zenye spika nyingi, nyuma. Kuna miti kadhaa, mingi ikiwa ni aina ya misonobari, ikionyesha mazingira ya nje au nusu vijijini.

Upande wa nyuma wa kulia wa basi dogo la abiria la rangi ya fedha, huenda ni Toyota Hiace, linalopatikana sana Kenya. Namba yake ya usajili KCM 739X inaonekana wazi pamoja na kibandiko cha 80 cha kikomo cha kasi na vibandiko vya kuakisi mwanga.

Lori kubwa la kubebea magari lenye rangi ya machungwa, likiwa limebeba magari ya rangi tofauti kama vile meupe, mekundu, meusi na hata la kijani kibichi. Lori hili lina nembo ya hvs . Lina viwango vingi vya kusafirisha magari kwa ufanisi. Limeegeshwa nje likiwa na miti nyuma yake, chini ya anga lililofunikwa na mawingu.

Mkusanyiko au tukio la nje. Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi usio sawa yaliyozungukwa na miti mingi chini ya anga angavu. Watu wanaonekana kwa umbali na mtu mmoja anatembea mbele. Inaonekana kama mpangilio wa kawaida wa nje ambapo magari yameegeshwa moja kwa moja kwenye nyasi.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi chini ya anga ang’avu. Kushoto, kuna gari nyeupe ya Sedan na katikati gari la rangi nyeusi linalotutazama, kulia kuna gari la samawati la Hatchback, lenye nambari ya usajili KDK 949T, pia linaonekana. Miti na vichaka viko nyuma ya mandhari hii ya nje.

Gari maridadi jeupe aina ya Volkswagen Tiguan limeegeshwa barabarani. Muundo wake wa kisasa unakoelezwa na taa hizo kali za nyuma. Nyuma ya gari unaweza kuona jengo linalofanana na kituo cha huduma kwa wateja na jengo jingine kubwa lenye madirisha ya samawati yanayong'aa. Mandhari inaashiria kuwa ni mchana na hali ya hewa iko sawa labda katika eneo la mjini hapa Nairobi.

Sokohili la kupendeza la Nairobi limejaa mazao mapya. Tunaweza kuona mirundo mikubwa ya mananasi matamu, mchanganyiko wa kupendeza wa pilipili hoho za kijani na njano na rundo la mboga la biringanya safi. Kuna kikapu ikubwa kilichojaa mizizi ya tangawizi pamoja na mboga za majani katika vikapu vya kupendeza vya rangi ya pinki na samawati.

Soko hili limejaa mazao mapya. Ninaona mirundo ya nyanya nyekundu kabisa, pilipili hoho za kijani kibichi, njano, na nyekundu, na chungu nzima ya vitunguu nyekundu. Pia kuna limau nyingi za kijani kibichi, matango, matango maalum, na hata pareto . Kikapu kina maharagwe mabichi yaliyomenywa na kuna kotrimitry mpya pia. Ni onyesho maridadi na la kupendeza la matunda na mboga nyingi.

Karibu kwenye soko maridadi la maua la Nairobi. Hapa, hewa imejaa harufu ya maua safi. Utapata maua aina ya waridi yenye kuvutia, mekundu, pinki, meupe, majano, pamoja na maua mengine maarufu kama yugiyugi. Ni mandhari yenye rangi na uhai, ambapo unaweza kuchukua shada nzuri moja kwa moja barabarani.

Soko la wazi lenye shuguli nyingi hapa Nairobi, tunaweza kuona vibanda vingi kando ya barabara vikiuza nguo zilizoning'inizwa na kuwekwa chini, watu wanatembea wengine ni wauzaji na wanunuzi, juu ya soko kuna bango kubwa lenye maandishi Feeding the Nation na nambari ya simu.

Soko hili lenye shughuli nyingi la nje, jijini Nairobi, linaonyesha vibanda vya kupendeza na wachuuzi wakiuza mazao chini ya hema zenye rangi mbalimbali. Watu wanatazama bidhaa na kutembea kwenye njia isiyo na lami. Mbele, kuna rundo la vigae vya saruji kuashiria ujenzi unaoendelea. Majengo marefu ya mjini yanaonekana nyuma, na kutengeneza mandhari yenye shughuli nyingi za maisha ya kila siku na biashara chini ya anga lenye mawingu kiasi.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi Kenya. Katikati unaona jengo la soko la jiji lenye rangi nyingi na muundo wake wa kipekee uliopanda ghorofa. Kushoto kuna jengo refu la kisasa. Watembea kwa miguu wanatembea barabarani na kuna bodaboda nyekundu inayoonekana. Anga la samawati safi linasheria siku ya jua kali ikionyesha mazingira ya jiji lenye shamrashamra.

Mvua la wazi Lenye shamra shamra kando mbili za njia yenye vumbi vipanda vingi vilivyofunikwa vimejaa matunda na mboga mboga mbichi. Watu wanahangaika wengine wakiuza bidhaa zao wengine wakiangalia na kunuanua nyuma jengo refu la kisasa Lina tofoutiana na soko hili la barabara lenye uhai jukua anga safi likienea juu

Soko la ndani lenye shughuli nyingi pengine likiuza mazao mapya unaweza kuona vizimba vingi vilivyojaa matunda na mboga za rangi mbalimbali kama nyanya na mboga za majani ,kuna watu kadhaa wanunuzi wanaotazama bidhaa na uuzaji wanahudumia watejawao , soko lina mpangilio nzuri na nguzo kubwa na mwanga wa kutosha na hivyo kuleta mazingira yenye shughuli nyingi na hai.

Soko lenye shughuli nyingi mtaani pengine hapa Nairobi. Juu ya meza yenye kingo za kijani, kuna samaki wengi waliopikwa wamepangwa tayari kuuzwa. Tunaweza kuona samaki wa size mbalimbali. Wengi wao wamekaangwa au kukaushwa wakiwa wamepangwa vizuri. Rangi yao ya dhahabu inaashiria kuwa ni chakula kipendwacho kilichotayarishwa upya.

Mkusanyiko mzuri wa vitu vilivyotengenezwa kwa shanga kila kimoja kikiwa na rangi zinazong'aa kuanzia bagili za kupendeza hadi vipande vya kipekee vya mapambo vingi vinaonyesha kwa fahari rangi za bendera ya Kenya ,nyekundu ,nyeusi na kijano na neno Kenya likiandikwa vizuri kwa shanga unaweza kuhisi ufundi na utamaduni katika kila kipande.

Karibu sana kwenye soko hili la pilkapilka, huenda ni Nairobi, limezungukwa na nguo za rangi mbalimbali. Zote zimepangwa vizuri. Balbu angavu zinaangaza vibanda ambapo unaweza kuona rundo la nguo zilizokunjwa za kila aina ya rangi. Tazama kwa makini utaona ata bango la ofa maalumu kwa mia tatu tu.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi na rangi nyingi labda barani Afrika tunaona watu wengi; wauzaji na wanunuzi. katikati ya aina mbalimbali za mazao na pia yaliyowekwa chini, kuna mirundo mikubwa ya machungwa, mboga mbalimbali za kijani na nyekundu na magunia makubwa ya bidhaa.

Mkusanyiko mzuri wa barakoa za kitamaduni za kiafrika na vinyango maridadi vya mbao. Unaweza kuona barakoa nyingi za ukubwa, maumbo na hisia mbalimbali zote zimechongwa kwa ustadi kutoka kwa mbao. Zina sifa tofauti za uso kuanzia macho yaliyokuzwa hadi vinywa vilivyoundwa kiasilia na zingine hata zina alama za kipekee za kikabila.

Kibanda kilichojaa vitu maridadi, vilivyotengenezwa kwa shanga. Utaona mkusanyiko wa ajabu wa mikufu, katika kila rangi, nyekundu, kijani kibichi, samawati na njano. Yote yakiwa na muundo wa kipekee. Ni tukio lenye shamra shamra, huku watu wakitembea karibu, ikionyesha uzoefu utajiri wakitamaduni wa soko la wazi, lenye shughuli nyingi.

Soko lenye shughuli nyingi la Nairobi, mandhari haya yakupendeza yamejaa rangi tele, yakionyesha miundo na mirundo ya zina za mikono kuanzia vito vya shangaa vilivyo ng'aa vya kila rangi hadi vifaa vya kipekee vilivyotengenezwa kwa vifaa asili, mburudisho wa macho.

Ingia kwenye soko lenye shughuli nyingi, labda hapa Nairobi. Linaangalia kibanda kilichojaa vitu muhimu vya nyumbani. Tuna chungu za alumini, zinazong'aa zimerundikana, karibu na bidhaa za plastiki za rangi mbalimbali. Thermosi angavu, vikombe vya kupendeza, na bakuli chungu nzima. Unaweza pia kuona vikombe vya kauri, vilivyopangwa vizuri, na mkusanyiko mzuri wa zana za jikoni zenye, vishikizo vya mbao.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi. Limejaa wanunuzi na wauzaji ukiwa na safu za vibanda vya kupendeza chini ya dari la samawati. Mbele, mwanamume amepiga magoti akionekana kujadili bei na mwanamke aliyeketi katikati ya bidhaa za ufundi na vito vya kupendeza.

Karibu kwenye kiini chenye kupendeza cha soko, hapa utapata mazao mapya na mengi zaidi. Angalia mirundo hii ya kreti za rangi mbali mbali zilizojazwa mayai safi kabisa tayari kwa jikoni yako. Ni shamra shamra kwa macho na kitovu cha shughuli.

Soko lenye shughuli nyingi labda hapa Nairobi. Kibanda hiki kimejaa mazao freshi ndizi za manjano zikining'inia juu kreti za nyanya nyekundu zilizoiba na rundo kubwa la mboga za majani. Unaweza kuona mahindi bichi, mifuko ya karoti na hata rundo la viazi tayari kuuzwa. Ni tamasha la kweli kwa macho likionyesha maisha ya kila siku na wingi wa mazao mabichi kutoka soko la Kenya.

Jengo la kisasa la ghorofa nyingi, pengine jengo la kisasa iliyopakwa rangi ya kahawia isiyokolea na kijivu. Lina madirisha makubwa na balcony maridadi yenye kioo. Mali hio imelindwa na ukuta imara wa matofali uliofunikwa na nyaya zenye ncha kali ikionyesha umakini katika usanifu wa kisasa na usalama.

Jengo hili la ghorofa linasimama refu chini ya anga safi ya Nairobi ,ni three unit complex yenye mabango yanaonyesha wazi To Let ikimaanisha nafasi zinapatikana kwa kukodishwa. Jengo lina muundo wa kisasa na sehemu tofauti za rangi na madirisha mengi, chini yake bango kubwa jekundu linasomeka miyale mabati nyaya za umeme zinapita mbele zikikamilisha muonekano huu wa muundo.

Nyumba ya kupendeza ya ghorofa moja yenye sehemu ya juu yenye rangi nyepesi na sehemu ya chini yenye rangi nyeusi na mambo yaliyochongwa. Mlango mweupe wenye vioo na madirisha kadhaa yenye grilli yanaonekana. Mbele, kuna bustani ya nyasi ya kijani kibichi iliyopunguzwa vizuri ikishuka polepole, ikiwa imepakana na ua uliokatwa vizuri.

Jikoni ya kisasa huenda imejengwa au kufanyiwa ukarabati hivi karibuni, ina makabati meusi inayong'aa sana na sehemu za kazi zenye rangi nyepesi, taa za kisasa ziko juu, sakafu inaofanana na mbao inaongeza joto na milango wazi una elekea kwenye chumba kingine kikubwa ikipendekeza nafasi ya kuishi ya kisasa na wazi.

Nyumba kipana chenye mwangaza mzuri kilichoko Nairobi, kina sakafu mzuri ya mbao na madirisha makubwa yanaoelekea kwenye roshani yenye mandhari ya majengo mengine na mimea , mwangaza wa asili hujaa chumba uki angazia taa mbili za kipekee za mbao zilizo pamba dari. Chumba hiki hakina samani kwa sasa kiko tayari kwa mpangaji ajaye.

Nyumba mbili za kisasa zimeonekana zikiwa na madirisha makubwa na ngazi ya chuma. Kuna njia iliyotengenezwa kwa matofali na bustani ndogo katikati yao. Inaonekana kama makazi ya kisasa na yaliyotunzwa vizuri.

Huu unaonekana kama mradi wa kisasa wa makaazi au biashara labda hapa Nairobi. Ninaona majengo meupe maridadi yenye mistari safi yaliyojengwa ndani ya mandhari ya kijani kibichi yenye matuta. Kuna muundo wa kisasa wa kuzeekea mbele na eneo lote limetunzwa vizuri yenye mimea mingi na fence ya kuvutia.

Mingu yenye jua kali katika eneo linaloonekana kuwa mjini. Juu, anga ni safi iliyowazi na samawati, ikiwa na mawingu meupe laini. Majengo mawili makubwa yanatawala mandhari. Jengo la kushoto lina rangi ya kijani kibichi iliyokolea na muundo wa grid , na upande wa kulia kuna jengo refu zaidi la rangi ya kahawia nyepesi. Labda bado linajengwa.

Gari ya ujenzi yenye shughuli nyingi unaonekana kuwa mradi mpya wa makazi. Pande zote mbili naona majengo ya kisasa ya ghorofa mengine yakiwa yamekamilika na madirisha na balkoni zake zikiwa tayari. Katikati ya eneo hilo kuna jengo jipya linaendelea kujengwa likiwa na nondo na nguo za saruji zinazounda muundo wake wa mwanzo.

Mchanganyiko wa zamani na mpya .Mbele tunaona uzio wa mabati na nyasi kavu, ukionyesha ardhi wazi. Nyuma yake jengo refu la ghorofa nyingi labda makazi limesimama imara chini ya anga safi. Pengine bado linajengwa .Unaweza kuona matangi juu ya paa, jambo la kawaida hapa.

Karibu kwenye roshani hii ya kisasa na angavu pengine katika ghorofa jijini Nairobi. Mwangaza wa jua una angazia sakafu yenye vigae vyepesi na kuta za inje zenye rangi ya manjano inayong'aa. Kizuizi maridadi cha kioo na chuma kinatoa muonekano usio ziuliwa kwa jiji. Kwa mbali majengo marefu yanainuka katikati ya miti ya kijani kibichi yakionyesha bustani za mjini.

Jengo lenye ghorofa nyingi hapa Nairobi. Ni mahali penye shughuli nyingi ukiwa na duka la dawa, ghorofa la chini na kinachoonekana kuwa chuo au kituo cha mafunzo ghorofa za juu. Pia kuna kifusi cha ujenzi mbele kuashiria shughuli zinazoendelea. Ni jengo la kawaida la biashara tunaloweza kuona jijini.

Jengo la ghorofa nyingi labda makazi au ofisi chini ya anga angavu yenye mawingu kidogo. Jengo lina rangi nyepesi nje lina madirisha mengi na balcony zenye pau nyeusi kila ghorofa. Jua linaonekana likiwa upande wa juu kushoto, kuashiria ni mchana. Anga ni samawati safi na mawingu meupe laini.

Jengo lenye kuvutia chini ya anga safi ya samawati. Ni jengo la gorofa nyingi likiwa limepakwa rangi ya kijani kibichi limejengwa kwa mawe na limepambwa kwa mapambo maridadi. Juu kabisa kuna bango linalosomeka Bonasta. Madirisha mengi mengine yakiwa na nondo yamepamba kila ghorofa. Hali ya hewa safi inaonyesha uzuri wa jengo hili la kipekee.

Jumba la kisasa lenye ghorofa nyingi pengine ghorofa za makazi lililopakwa rangi ya kijivu isiokolea na michirizi ya rangi ya machungwa nyekundu. Lina balkoni nyingi na madirisha makubwa. Juu ya paa lake papa, unaweza kuona matangi kadhaa meusi ya maji. Jengo hili limesimama chini ya anga safi ya samawati yenye nyaya za umeme juu.

Lango salama la jumba la kisasa, labda makazi ya ghorofa, zingatia geti imara la chuma, likiwa na fenzi ya umeme, na ncha za usalama kwa amani ya moyo. Bango wazi inauzwa, inatangaza vyumba vya studio vinapatikana. Pamoja na muundo wake unaovutia, na usalama dhabiti inaweza kuwa sehemu bora yako ya kuishi mjini.

Nyumba hii ya ghorofa moja ina paa maridadi la vigae vya kahawia nyekundu na kuta zake zimejengwa na mchanganyiko wa mawe na rangi isiyoiva. Madirisha makubwa yenye nondo za usalama yanatoa mwonekano wa ndani. Bustani ya kupendeza yenye nyasi kijani kibichi imetandazwa mbele.

Jengo la ghorofa nyingi, likiwa linaendelea kujengwa au likikamilika kwa sehemu. Limejengwa kwa matofali ya saruji na lina balkoni zenye paa za zambarau na madirisha ya samawati kenye ghorofa za juu. Sehemu ya chini imezungukwa na mabati, na jengo liko katika eneo wazi lenye nyasi na miti, kuashiria eneo linaloendelea au la mashambani.

Mandhari hai ya mjini Nairobi. Tunaona majengo kadhaa ikiwemo jengo refu lenye ghorofa nyingi lenye kuta nyeusi na balcony pengine ni vyumba vya kuishi. Karibu nalo, jengo fupi lina ukuta uliojengwa kwa mawe na ishara inaonyesha Granastia Heights. Juu, nyaya za umeme zinavuka angani, samawati iliyojaa mawingu mweupe.

Nyumba maridadi iliyozungukwa na mimea ya kijani kibichi. Nyumba hii ya ghorofa moja yenye kuta za rangi hafifu na madirisha zenye vyuma vya ulinzi. Imepambwa kwa fensi za vichaka vilivyopunguzwa kwa uangalifu na mimea mingine mingi ya kijani kibichi.

Anga ya samawati iliyowazi juu ya kile kinachoonekana kama mandhari ya vijiji au nusu mjini. Mnara mrefu mwekundu na mweupe wa mawasiliano umesimama wima ukiwa na antena nyingi mbele yake. Kuna majengo ikiwemo moja lenye paa la kipekee la rangi ya hudhurungi nyekundu. Ardhi imefunikwa na nyasi kavu za manjano.

Mwonekano wa ndani wa jengo ukiangalia juu, ukiongozwa na paa kubwa la vioo, lenye umbo la kijometri, linaloonyesha anga. Kuta za rangi hafifu zimezunguka nafasi hiyo zikiwa na ghorofa kadhaa zenye pau za chuma nyeusi zenye mapambo. Unaweza kuona madirisha kadhaa, baadhi yakiwa na nondo za usalama.

Jengo chini ya anga safi na samawati kabisa. Lina bango kubwa lenye maandishi China square wa rangi ya samawati na njano. Jengo lina ghorofa kadhaa na lina mapambo ya wima yanayovutia nje labda paneli zenye rangi mbalimbali. Mbele ya jengo kuna eneo lililotengenezwa labda njia ya watembea kwa miguu na kitu cheusi chenye umbo la mstaili kinaonekana.

Mtazamo wa juu wa store ya friji ya duka kubwa la bidhaa. Upande wa kushoto kabisa kuna safu za bidhaa zilizofungashwa kwa rangi ya manjano labda jibini au siagi. Ukiendelea kulis, kuna vifurushi mbalimbali vya rangi, pengine nyama vilivyosindikwa kwa nyama za kukatia au nyama za nguruwe zenye mafuta. Zaidi kulia, kuna vyakula vilivyofungashwa na lebo mbalimbali zikionekana.

Huu ni mtu wa pilkapilka wa mikate katika duka kubwa. Rafu zimejaa aina nyingi za mikate iliyopakiwa upya kutoka mikate meupe hadi mikate ya kahawia pamoja na bidhaa nyingine zilizookwa. Tunaweza kuona wanunuzi wakipitia bidhaa na kuifanya eneo hili kuwa na uhai wa bidhaa nyingi kila kitu unachotarajia katika eneo lenye shughuli nyingi ya kuoka mikate kwenye duka kubwa.

Pisho la rejareja pengine katika duka la vyakula yenye aina mbalimbali za vyakula vya jumla. Unaweza kuona safu ya vyombo vya wazi vilivyojazwa karanga tofauti kama vile njugu na korosho kuruhusu watu wateja kujihudumia wenyewe. Chini yake kuna masanduku mengine yenye bidhaa zingine labda matunda yaliyokaushwa au peremende.

Sehemu yenye shughuli nyingi ya duka la mkate labda ndani ya maduka makubwa inaonyesha aina nyingi za keki safi, keki tamu na mikate katika vifaa vya kuonyeshea vitu vyenye mwanga mkali. Wateja wawili wanachunguza chaguo za kupendeza. Nafasi safi iliyopangwa vizuri yenye barabara za kawaida za maduka makubwa nyuma inaashiria mazingira mairi ya rejareja.

Duka kubwa lenye shughuli nyingi, labda duka la kawaida. Tunaona corridor pana zenye mwanga mzuri zikiwa zimejaa rafu ndefu, zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuanzia bidhaa zilizofungashwa hadi baiskeli za watoto. Wanunuzi kadhaa wanatafuta bidhaa na kikapu chekundu cha ununuzi kinaonekana, kuashiria ununuzi unaendelea.

Duka kubwa lenye mwanga mkali, pengine duka la bidhaa mbalimbali. Limejaa bidhaa. Mbele kabisa, kuna onyesha la viatu venye raba mbalimbali, na viatu vya kawaida. Zaidi ya hapo, unaona njia pana zinazoonekana mbali. Zimejaa bidhaa nyingi kuanzia vile vinavyoonekana kama bidhaa za michezo, kushoto hadi bidhaa za jumla kote. Wanunuzi wengi wanazunguka zunguka, jambo linalofanya duka lionekane lenye shughuli nyingi.

Sehemu ya mazao mabichi yenye kupendeza katika duka kubwa la kuuza bidhaa nchini Kenya. Tunaweza kuona mboga nyingi za mizizi kama vile viazi vikuu na viazi vitamu pamoja na aina mbalimbali za vitunguu vilivyowekwa wazi na ndani ya mifuko ya wavu. Vitambulisho vya bei vinaonyesha wazi nambari za shilingi za Kenya huku bidhaa zingine zikiwa kwenye offer .

Ndani ya duka kubwa lenye shughuli nyingi ikilenga barabara iliyojaa kahawa pekee. Safu baada ya safu za maharagwe ya kahawia yalifungashwa nakujaza rafu. Unaweza kuona mifuko yenye rangi rangi iliyopangwa vizuri pamoja na kahawa ya Papo hapo au chokoleti ya moto upande.

Nafasi ya kuonyesha mikate iliyojaa vitu vitamu. Juu, utaona mikate iliyopambwa vizuri. Iliyopakwa rangi tofauti na mbalimbali, kama matunda na chokoleti. Chini, kuna keki za kitamu, labda samosa. Ni taswira yenye kuvutia kwa mtu yeyote anayetamani kitu kitamu au chenye ladha.

Duka kubwa la kisasa, labda hapa Nairobi ,inaona sehemu kubwa ya mikate na keki, iliyojaa mikate upande wa kulia. Pia kuna mabango ya nafaka, na maziwa, kuashiria duka lenye bidhaa nyingi. Mwangaza ni mkali, na sakafu ya mbao inatoa hisia safi ya kisasa.

Mwenye duka lako kubwa hapa, kimejaa bidhaa mbalimbali. Kila kitu kinachohitajika kipo, kutoka mazao safi hadi bidhaa za kila siku. Mgurumo wa mikokoteni unasikika kwa urahisi, huku eneo likiwa safi na la mpangilio. Ni mahali pazuri kwa jamii kukutana na kufurahia huduma bora.

Duka la bidhaa za michezo labda jijini Nairobi yenye uteuzi mkubwa wa vifaa vya mazoezi vinavyoonyeshwa ,unaweza kuona mashine nyingi za kikimbilia ,baiskeli za mazoezi na mashini zilizowekwa kwenye sakafu ya kijani inayofanana na nyasi bandia ,kwa upande wa kulia kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali labda virutubisho au mavazi zikiwa na chapa za ribo na mikasa zinazoonekana.

Njia hii angavu ya duka kubwa, tunasalimiwa na bidhaa mbalimbali za utunzaji binafsi. Rafu ndefu nyeupe zimejaa chupa kuanzia rosheni za sabuni za, Johnson, upande wa kushoto hadi bidhaa za urembo kama ndovu na nyinginezo mbele zaidi. Mwangaza ulioko ndani unawasha kila bidhaa.

Lango lenye kupendeza la duka kubwa la Carrefour, unaweza kuona wateja wakiingia na kutoka, wakiwa tayari kuchunguza bidhaa zilizopangwa vizuri. Mkokoteni ya ununuzi inaoyong'aa, inangoja upande wako wa kulia na ndani ya duka yenye mwanga mkali wa kisasa, inatoa mvuto vya kuvutia.

Sehemu ya mikate katika duka kubwa lililoangazwa vizuri yenye counter ndefu zilizojaa keki na peremende. Unaweza kuona ishara kama Indian sweets na pastri. Sakafu ina alama nyekundu za umbali wa kijamii. Inaonekana safi, imepangwa na iko tayari kwa wanunuzi.

Njia ndani ya duka kubwa au la vyakula. Upande wa kushoto rafu zimejaa bidhaa mbalimbali labda chakula na vinywaji. Katikati ya sakafu yenye vigae kuna katone tupu iliyo wazi labda imeachwa baada ya kupanga bidhaa. Rafu zaidi zinaonekana nyuma zikidhibitisha mazingira ya duka.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, tunaweza kuona njia zilizojaa bidhaa mbali mbali, ikiwemo sabuni na vitu vya nyumbani. Upande wa kulia kuna bidhaa nyingine zilizo fungashwa mbele zaidi. Majina makubwa ya clean shop fresh market yanaonekana wazi kwenye rafu yakionyesha jina la duka au chapa maalum. Duka hili lina mwanga wa kutosha ni safi na limepangwa vizuri.

Njia ya duka iliyoangazwa vizuri, labda sehemu ya bidhaa ya watoto. Kushoto, kuna rafu zilizojaa vitu vidogo vilivyofungashwa, huku kulia kukiwa na nguo za watoto zenye rangi mbalimbali, labda nguo za kulala au za kawaida. Sakafu imetiliwa vigae na taa za juu zinaangazia nafasi hiyo.

Jengo la biashara lenye shughuli nyingi lenye maduka kadhaa likiwemo duka kubwa la quickmart linalofunguliwa masaa ishirini na nne, na pia maduka ya Ashley's na baus optical na bata kwenye ghorofa za juu huku kukiwa na magari na watu wengi mbele ya jengo hilo.

Ukumbi wenye shughuli nyingi katika duka kubwa umejaa bidhaa za kila aina, upande wa kushoto kuna safu nyingi za chupa zenye rangi mbalimbali hakika ni bidhaa za usafi kama sabuni na vilainishi vya nguo. Upande wa kulia unaweza kuona rafu zilizojazwa vinywaji kwenye chupa labda mafuta ya kupikia au michuzi na pia mitungi yenye vifuniko vya manjano ambayo inaweza kuwa chochote kuanzia jam hadi viungo.

Muundo wa duka kubwa unaoonyesha safu za rangi zilizojaa bidhaa. Kushoto vyombo vya kijani kibichi vilivyoundwa kama silinda vimepangwa kwenye rafu, njia za katikati na kulia zimejaa bidhaa mbalimbali. Katika vifunganishio tofauti: masanduku, mifuko na chupa. Taa angavu za juu zinaangazia maonyesho yaliyopangwa vizuri na kutengeneza mazingira mairi ya rejareja.